Lori kubwa la mzigo linaonekana likibeba konteina 𝑙a usafirishaji lenye rangi ya kahawia au njano iliyokoza. Konteina hilo lina namba 2,261 na maandishi mengine yasiyosomeka vizuri. Lori hilo lina rimu za magurudumu za rangi ya fedha na matairi yenye matope kidogo.

Sehemu ya kuingilia katika hoteli iitwayo Jakaranda Indian Ocean Beach Resort. Iliyoko pwani ya kenya. Kuna kibao cheupe chenye maandishi meusi na alama ya samaki, kilichozungukwa na mimea ya kijani. Upande wa kulia kuna tuktuk liliyosimama pembeni ya barabara ndogo, na mazingira yanayozungukwa na miti ya minazi na majengo meupe ya hoteli. Mandhari ni safi, tulivu na kuvutia kwa wageni na watalii.

Sehemu ya ufuo wa bahari inaonekana ikiwa na maboti kwa pande zote mbili. Nyuma yake kuna mawimbi yaliyo kwa umbali.

Ufuo wa bahari unaonekana ukiwa pamoja na mchanga wa baharini. Boti linaelea kwenye maji likiwa limetiwa nanga. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa na mawimbi. Anga inonekana ikiwa imetulia ikionyesha hapa kuwa ni pwani.

Watu kadhaa wakiwa kwenye chumba kinachoonekana kama ofisi au kituo cha huduma. Wengine wao wakiwa wamevalia barakoa, baadhi yao wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta. Huku wengine wakisimama au kukaa kwenye viti. Mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi, labda kituo cha huduma kwa wateja au mafunzo ya kompyuta.

Mandhari nzuri ya Pwani. Upande wa kushoto kuna uwanja mpana wa gofu wenye majani ya dhahabu na mitende iliyopandwa kando yake. Majengo machache yanaonekana nyuma ya uwanja huo. Katikati, kuna bahari yenye maji ya buluu yaliyokolea, na upande wa kulia kuna anga la buluu lililojaa mawingu meupe na mepesi. Inaonekana kama siku tulivu na yenye jua kali, ikionyesha utulivu wa asili na shughuli za burudani.

Jengo la zamani lenye usanifu wa kipekee kikiwa na matao na nguzo za mbele. Jina la kanisa linaonekana kuandikwa juu ya mlango mkuu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti ya minazi, ikionyesha eneo la pwani.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano, wamesimama uwanjani, mbele ya umati wa mashabiki walioketi kwenye viti vya jukwaa. Inaonekana ni wakati wa mchezo au kabla ya mchezo, na kuna bendera ndogo ya kona inayoonekana upande wa kushoto.

Feri kubwa inayobeba abiria na magari. Ikiwa imetia nanga au ikielea kwenye maji. Pengine katika kivuko cha Likoni nchini kenya. Feri hii ina rangi ya buluu na nyeupe na ina madaraja ya kupakia na kushusha magari. Nyuma yake kuna majengo ya bandari au miji na anga inaonekana wazi.

Ufukwe mweupe kwenye mchanga safi ukiwa na miti mingi ya minazi. Kuna majengo yenye paa za makuti yanaonekana kama sehemu ya hoteli au mkahawa wa ufukweni. Mandhari ni ya utulivu na ya kuvutia, ikionyesha paradiso ya kitropiki.

Watu wakiabudu ndani ya kanisa. Wengine wamepiga magoti na wengine wamesimama wakielekea sanamu ya bikira Maria au altari. Dirisha zenye vioo vya rangi zinaonekana na kuna mwanga unaoingia ndani ya jengo. Inaonekana ni ibada au sherehe ya kidini inayoendelea.

Jengo la kale lililojengwa kwa mawe na matofali ya udongo. Likiwa na rangi ya manjano iliyochanganyika na udongo wa asili. Jengo hili linaonekana kuwa la kihistoria, labda lilijengwa karne nyingi zilizopita. Muundo wake unaonyesha usanifu wa kipekee wa Kiafrika na Kiarabu. Jambo linaloashiria kuwa linaweza kuwa lipo katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, hasa Kenya.

Watu wameketi kwenye mashua ya mti wakielea juu ya maji ya bahari. Mashua hiyo ina tanga kubwa na watu wanaonekena kuwa kwenye matembezi au safari ya baharini. Nyuma yao kuna majengo ya kifahari meupe yaliyo jengwa karibu na fukwe, yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani. Hali ya anga ni nzuri na maji yanang'aa kwa mwanga wa jua. Mandhari hii yanaonekana kuwa ya mji wa Pwani kama Lamu au Mombasa.

Watu kadhaa wenye shughuli tofauti wanatembea kwenye barabara ya lami, iliyopo katikati ya majumba ya ghorofa ya rangi ya buluu na nyeupe. Gari lidogo leupe limeegeshwa upande wa kulia na lingine leusi mbele yake. Hali ya anga ni nzuri, mandhari hii inaonekana kuwa ya mji wa Mombasa au Pwani.

Majumba ya kifahari yamejengwa kwa ukaribu na ni ya rangi tofauti. Barabara ya lami inaonekana sehemu ya mbele ikiwa na magari yameegeshwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu kubwa ya maji. Hali ya anga ni nzuri. Angani kuna mawingu mepesi na maji yanang'aa kwa mwanga wa jua. Mandari hii inaonekana kuwa ya mji wa pwani kama Lamu au Mombasa.

Wanaume watatu wanaonekana wameketi mezani wakiwa wanajaza form . Wanaonekana Kuwa makini katika kazi yao na kila mmoja anatumia kalamu. Mezani kuna karatasi nyingi stamp na kifaa cha kuchapisha mihuri , karibu nao Kuna watu wengine wamesimama wakisubiri huduma wakitoa form . Maandhari ya nyuma ni ya ukuta wa bati unaonyesha kuwa shughuli hii linafanyika katika eneo la kawaida au kijijini.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya b𝑢luu, nyekundu na nyeupe akiwa amesimama mbele ya nyumba ya udongo yenye paa la makuti. Nyumba hiyo inadirisha ndogo na mlango wa mbao na mbele yake kuna mimea midogo ya kijani. 𝑀azingira yanaonekana kuwa ya kijijini na ardhi ni ya udongo wa rangi ya kahawia. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na tulivu.